Lori nyeupe la kliniki ya simu yenye maandishi Beyond Zero Mobile Clinic. Mlango wake umefunguliwa na kuna ngazi za kupandia. Kwenye mlango kuna mapambo ya puto zenye rangi mbalimbali. Na watu kadhaa wanaonekana karibu na kliniki hiyo. Inaonekana kama tukio la uzinduzi au huduma ya matibabu inayotolewa na kliniki ya simu.

Mwanaume aliyevaa barakoa akitoa msaada, labda chupa ya maji na vitu vingine kwa mwanamke na mtoto wake wako katika eneo kame na wazi, labda jangwani au eneo lenye ukame mkali ikionyesha uhitaji wa msaada.

Kliniki ya simu ya Beyond Zero, zaidi ya sifuri, iliyoko katika eneo la mashambani. Kundi la watu, wengi wao wakiwa wanawake na watoto. Wamekusanyika karibu na gari hilo wakisubiri huduma za afya. Eneo lina udongo mwekundu na miti michache iliyotawanyika.

Kliniki ya rununu, ya beyond zero , ikiwa imepaki nje, labda kwenye hafla, kuna hema nyeupe karibu naye na bendera za Kenya zinaonekana upande wa kulia. Watu wachache wanaonekana karibu na kliniki hiyo.

Mdomo wa mtu ukiwa wazi na inaonyesha meno yanayokosekana hasaa sehemu ya juu. Kuna maandishi missing teeth na beautiful smiles begin here pamoja na nembo ya Lake Dental Clinic . Mkono uliovaa glovu unaonekana ukishikilia mdomo wazi.

Tunaona karibu sana uso wa mtu labda mwanamume akiwa anatumia kijiti cha mti kusafisha meno yake. Meno yake yanaonekana meupe na safi na sehemu ya ndevu zake zinaonekana. Inaonekana kama anafanya usafi wa mdomo.

Mtu akifanyiwa usafishaji wa meno na daktari wa meno. Meno yanaonekana meupe na safi na daktari amevaa glovu za blue akitumia kifaa cha kusafisha meno. Inwakilisha huduma ya afya ya meno.

Eneo lililo adhiriwa na mafuriko inchini Kenya. Watu wanatembea au wamesimama ndani ya maji machafu ambayo yamefunika barabara. Maji yanaonekana kuwa ya rangi ya udongo, yakionyesha hadhari za mvua kubwa. Baadhi ya majengo yanaonekana nyuma.

Watu kadhaa wakiwa nje, labda katika eneo la vijijini. Mbele kuna mwanamke aliyevaa shuka la rangi nyekundu na blue akiwa na tabasamu kubwa usoni, akishika kitu mkononi mwake. Upande wa kushoto mwanamume ameketi akijaza fomu na nyuma yao kuna watu wengine kadhaa. Mazingira yanaonekana kuwa kame.

Eneo lilioadhiriwa na mafuriko nchini Kenya. Watu wanatembea ndani ya maji machafu yaliyofika hadi magotini. Mbele ya majengo ya makaazi, maji ni ya rangi ya kahawia kuashiria udongo na matope yalilyochanganyika na mvua. Inaonekana kama tukio la maafa ya asili.

Lori la kampuni ya UPS likiwa limepambwa kwa pambo lenye ujumbe Delivery Humanitarian relief likileta msaada wa kibinadamu, kuna malori mengine kadhaa yakiwa yamepangwa nyuma yake, yakionyesha msafara wa usaidizi, barabara inaonekana kuwa na unyevu kidogo, labda baada ya mvua.

Mandhari nzuri chini ya bahari iliyojaa matumbawe corals yenye rangi ya kahawia na chungwa. Maji yanaonekana safi na ya buluu na kuna samaki wachache humo ndani.

Nyumba iliyoharibika vibaya inaonekana kama imeelekezwa upande mmoja au kuporomoka. Kila mahali kuna vifusi, udongo na theluji kidogo. Mti umesimama karibu na nyumba iliyoharibika na vitu mbalimbali vimetapakaa chini. Inaonekana kama eneo lililokumbwa na maafa na uharibifu mkubwa.

Njia ya udongo isiyo na lami ikiwa na miti mirefu upande wa kushoto na msitu uliokatwa upande wa kulia. Kuna vumbi linayo elea hewani uppande wa kushoto ikionyesha labda kuna gari au kitu kilichopita hapo. Jua linaonekana likichomoza au kuzama na kuipa mandhari mwanga wa dhahabu.

Mtaalamu wa maabara akiwa amejikunja, akiangalia ndani ya friji za chuma, kuna friji nyingine za zamani karibu yake, na dirisha lenye mazingira ya nje linaonekana nyuma. Inaonekana ni maabara, au chumba cha kuhifadhi sampuli.

Skrini ya mashini ya hospitali labda incubator inaonyesha vipimo mbalimbali Kuna namba za kijani zinazoonyesha unyevunyevu 64%, hali joto ya hewa 34.3- degree celcius , hali joto ya ngozi 34.8 degrees celcius na uzito wa 289 grams . Pia inaonyesha tarehe na saa 2025.02.28 14:18.

Chupa kubwa nyeupe iliyoandikwa Faholo Formalin, yenye asilimia arobaini ya Formalidified . Lebo inaeleza matumizi kwa ajili ya kuhifadhi sampuli za tissue , matumizi ya kimaabara, ya mifugo. Pia inaonya kuwa ni kwa ajili ya matumizi ya nje tu, inapaswa kuwekwa mbali na watoto na wanyama vipenzi. Zinazalishwa nchini Kenya.

Wamamasishaji wa afya ya akili kutoka Wizara ya Afya Kenya. Picha inaonyesha kijana ameketi akishika kichwa chake, akionekana kuwa na mawazo mengi au msongo wa mawazo. Juu yake kuna mchoro wa mistari iliyochanganyika, ikiwakilisha mawazo yaliyofadhaika. Ujumbe mkuu ni kuhusu uenezaji wa uelewa wa afya ya akili

Chupa ya maji ya sindano ya paracetamol infusion IP 1.0% enye lebo ya Maltop infusion na kisanduku chake. Kisanduku kina jina la kampuni Bistoma Laboratories na kimeandikwa 100ml. Taarifa za dawa na matumizi zinaonekana wazi kwenye lebo la kisanduku.

Mtu wa huduma ya afya anatoa chanjo ya mdomo kwa mtoto mdogo, huku watu wengine wakiwemo wanawake na watoto wakiwatazama kwa makini. Tukio hili linaashiria kampeni ya chanjo au huduma ya afya ya jamii.

Mkono wa mtu mzima ukipatia mtoto mdogo kidonge kidogo cha bluu mdomoni. Mkono mwingine unashikilia kidevu cha mtoto. Uso wa mtoto unaonekana wazi na inawezekana ni zoezi la chanjo au utoaji wa dawa kwa mtoto.

Neno malaria likiwa limeandikwa kwa herufi kubwa na karibu nalo kuna sindano. Chupa ya dawa na vitonga vyeupe vya buluu. Inaonekana kama picha inayohusiana na matibabu au utafiti wa ugonjwa wa malaria.

Mwanamke labda mfanyikazi wa afya akimpatia mtoto mchanga chanjo ya matone mdomoni. Mtoto anaonekana akifungua mdomo wake. Mwanamke mwingine labda mama au mlezi yuko karibu akimtazama mtoto. Wote wawili wamevaa fulana za njano. Inaonekana ni kampeni ya chanjo mjini Kenya.

Mtoto mchanga akipokea chanjo ya matone mdomoni, labda polio kutoka kwa mkono wa mtu mzima. Mtoto amevalia kofia yenye masikio na anaonekana amelala. Utaratibu unaonyesha huduma ya afya ya watoto.

Mwanamke anamshika mtoto huku mtu mwingine labda mfanyakazi wa afya akiwa amevaa glovu za bluu na akimhudumia mtoto .Wako katika eneo linayoonekana kuwa kliniki au zahanati na wanawake wengine wamekaa kwenye benji nyuma wakisubiri.

Wakubwa kwa wadogo wakiwa kwenye veranda ya jengo. Wengi ni wanawake waliobeba watoto wao mgongoni au mikononi. Wamevaa mavazi ya rangi tofauti na wanaonekana wakisubiri huduma au kuzungumza. Wengine wamesimama wengine wamekaa.

Mtoto mdogo wa kiume akipokea sindano, labda chanjo. Muuguzi au daktari mmoja amevalia barakoa na miwani anampatia sindano begani. Upande wa kulia kuna chupa ndogo iliyoandikwa Malaria Vaccine , ikionyesha chanjo inayotolewa ni ya malaria.

Mtoto mdogo akipokea chanjo ya matone, uwezekano mkubwa ni chanjo ya Polio kutoka kwa mikono ya mtu mzima. Mtoto anaonekana amelala chali huku mtu mzima akishikilia chupa ndogo yenye kiowevu chekundu na kukikondeshea mdomoni wa mtoto. Hii inaashiria zoezi muhimu la chanjo kwa afya ya mtoto.

Mfanyakazi wa afya labda nesi akiwa amevaa barakoa ya buluu na sare nyeupe, ameshika chupa ndogo ya dawa na sindano akionyesha mchakato wa kuandaa au kuchomoa sindano labda kwa ajili ya chanjo au matibabu.

Mikono ya mtu mzima anayeonekana amevaa fulana ya njano na kamba shingoni akishika mkono mdogo wa mtoto mchanga. Mtu huyo mzima ana kalamu ya buluu na anaonekana akimwekea alama kidole gumba cha mtoto labda wakati ya chanjo au tukio lingine muhimu la afya.

Mtu akichota maji kutoka kwenye mabomba nje ya jengo la buluu, akijaza mtungi ya manjano. Mtu mwingine ameketi ndani ya jengo hilo na wote wawili wamevaa barakoa. Inadhihirisha shughuli ya upatikanaji wa maji.

Mchezaji wa mpira wa miguu akiwa amelala kwenye nyasi. Anaonekana akishika goti lake labda kutokana na jeraha. Amevaa soksi nyekundu na viatu vya kuchezea mpira na mpira wa miguu mweusi na mweupe umelala karibu naye. Inaashiria jeraha au mauvivu wakati wa mchezo wa mpira.

Mti mkuwa wa ndizi uliostawi vizuri ukiwa na rundo kubwa la ndizi bado zikiwa mbichi na kijani majani makubwa ya mti huo unaonekana yakingaa chini ya mwanga mkali wa jua huku anga la buluu likionekana juu inaonekana ni bustani au shamba la ndizi

Mti wa mapaipai ulio jaa mapaipai mabichi na yaliyo iva kidogo ukiwa na majani makubwa ya kijani kibichi . Jua linaonekana likichomoza kutoka juu likitoka mwanga mkali kupitia majani. Nyuma yake kuna miti mingine na mimea ikionyesha mazingira ya asili.

Shamba kubwa la mahindi yaliyoanza kukauka ikiwana anga la buluu safi juu . Katika sehemu ya mbele kuna mimea mingine ya kijani kibichi labda magugu au mimea mingine iliyo ota. Nyuma kuna mistari ya miti iliyounda upeo wa macho.